Sehemu hii ya darasa au jumba cha kujifunzia ina ukuta wa rangi ya kahawia iliyokooza kwenye ukuta huo juu kabisa kuna mabango yanayoonyesha herufi kubwa na ndogo za kiingereza. Chini ya herufi hizo kuna mabango madogo yanayoonyesha miezi ya mwaka kuanzia Januari hadi Mei.

Hili ni darasa la kompyuta, kuna sakafu za viti na madawati, madawati mengi yana kompyuta, kompyuta ni za zamani, kuta za darasa zina rangi ya kijani, dirisha lina nondo za chuma, kuna ubao mweupe upande wa kulia, ni mazingira ya kujifunzia.

Kuna jengo refu lililosimama kwa kuvutia na mbele yake kuna eneo lililotunzwa vizuri lenye bustani maridadi, bustani hio imepambwa na maua ya rangi mbalimbali, ambayo yamepangwa kuzunguka nguzo ya bendera.

Kwenye chumba chenye kutu na hali ya zamani ,kuna mwanaume aliyevaa glovu kubwa za buluu za kupigana. Anashikilia mfuko wa kupigania kwa ajili ya mwanaume aliye kenye kiti cha magurudumu kumpiga . Inaonekana kuwa wanatekeleza mazoezi ya viungo.

Mwanaume anahutubia na amevalia suti ya blue , amesimama nyuma ya kinara Cha mbao, kinara kina nembo ya Kenya, anashikilia kipasa sauti, nyuma yake Kuna bango kubwa ambalo Lina kichwa conference , Ina mada kuhusu watoto wenye mahitaji maalum

Mlango huu wa mbao umesimama , wima huenda ni malngo wa ndani kutokana na muundo wake wa kuwepo kwa kishikio kirahisi .Mlango umetengenezwa kwa mbao za rangi ya kaawia nyepesi hadi ya wastani ukionyesha muundo dhahili wa mbao.

Kwenye nguzo ya rangi ya kahawia kuna stika iliyoshikishwa kwa gundi ya plastiki, stika hiyo imeandikwa ofisi ya shule ikiwa na mshale unaolekeza upande wa kushoto, mshale huo unatoa mwongozo wa kuelekea ofisi ya shule ya upili.

Hili ni jengo la shule. Ina kuta nyeupe na paa la bati la kahawia. Kuna ukumbi mrefu nje ya madarasa. Madarasa yana michoro ya wanyama, Zina tembo, twiga na pundamilia. Kuna bustani ya maua ya kijani.

Barabarani kuna mwendesha baisikeli aliyevaa mavazi kamili ya kuendesha baisikeli, pamoja na kofia ya usalama, anaendesha baisikeli ya mlima ya kijani ambayo ina pedal na chupa ya maji ya chuma.

Uwanja huu wa kijani kibichi ni mkubwa uliofinywa vizuri ukiwa na miti na majengo pembeni, katikati ya uwanja kuna nguzo ndefu nyeupe ya kupandisha bendera ikiwa imesimama wima, chini ya gunzo hii kuna bustani ndogo iliopandwa na maua au vichaka vidogo na nyuma yake kuna jukwaa dogo au mnara mfupi mweusi.

Huyu mwanamke ni mwanariadha, amevalia jezi nyeusi yenye neno Kenya, anaendesha kiti cha magurudumu cha mbio, anaonekana akifanya mazoezi au akishiriki katika shindano, yuko kwa uwanja wa riadha, njia ya kukimbia ina rangi ya kahawia.

Hili ni jengo refu linaloonekana kuwa la zamani na imara likiwa limejengwa kwa mtindo wa kipekee unaochanganya mawe na kuta zilizopakwa plasta, jengo hili lina ghorofa kadhaa zikionyesha madirisha mengi.

Ubao wa matangazo umepambwa vizuri kwa mipambo ya buluu kuizunguka kwa kuvutia macho, kazi za wanafunzi zimeonyeshwa kwa kutumia karatasi tatu nyeupe zilizobandikwa kwa mpangilio mzuri, moja ya karatasi hizo imeandikwa maendeleo makubwa.

Huu ni ukurasa kutoka kitabu cha kiswahili kinachoonekana kuwa na wanafunzi. Ya shule ya msingi. Sehemu kuu ya ukurasa inahusu sarufi. Kuna picha nne katika ukurasa huu. Picha ya tatu ina mtoto wa kiume ambaye amevaa shati la manjano.

Kwenye uwanja huu wa mpira wa miguu, kuna mipira miwili na kundi la wanaume wamesimama nyuma ya mipira hiyo. Wanaume wengi wamepanga mistari miwili, na wale waliopo katika mstari wa mbele ni watu wenye ulemavu wanaotumia magongo kutembea.

Wachezaji hawa wanacheza mpira wa miguu, wako uwanajani, wamevaa jezi nyekundu na kaptura za kijani, jezi zao zimeandikwa Kenya, wote wanatumia magongo kutembea, inaonekana ni timu ya mpira ya watu wenye ulemavu.

Darasa limepangwa kwa mpangilio mzuri, kukiwa na madirisha yenye pazia yaliyofunguliwa, sakafu ni safi na imewekwa vigai na viti ni vya kustarehesha, vikiwa vimeunganishwa na meza ndogo.

Kwenye uwanja huu wa michezo , sakafu imejaa mchanga na nyasi . Kuna seti mbili za bembea moja ya kuteleza chini na nyingine ya kukalia. Watoto huchezea michezo mhali hapa.

Pana sehemu ya kazi ya kompyuta iliowekwa kwenye dabati au meza yenye rangi nyepesi labda nyeupe. Katikati ya kichunguzi hiki cha kompyuta cheusi, panaskreeni tambarare, uenda nikielelezo cha zamani, kutokana na kingo zake na muundo wake.

Kwenye uwanja wa michezo, mwanaume mmoja amelala chini kwenye sakafu. huku akiwa na maski kwenye macho. Mwanaume mungine anashuhudia na anashikilia kwenye kifua. Ni kana kwamba anajaribu kumuinua.

Kuna wanaume wanne walio eneo kubwa la maji kama mto wote wamevaa mavazi ya michezo ya rangi nyekundu kuashiria Kenya mmoja wao ameondolewa kutoka kwenye kiti chake cha magurudumu na kuwekwa ndani ya mashua ya kasi.

Katika eneo kubwa la maji ambalo mwisho wake hauonekani, mwanamke yuko juu ya mtumbwi mwembaba akiwa amevaa shati jekundu liloandikwa Kenya, anajaribu kusongeza mtumbwi huo mbele kwa kutumia mikono yake upande wa kushoto na kulia.

Hiki ni chumba kilicho na rafu mbili za kuhifathia viti , zikiwa na viti mbalimbali. Rafu ya kushoto ni nyeupe na ina rafu mbili. Rafu ya juu inaonekana kuwa tupu na rafu ya chini ina kitu kama chupa ya maji au chombo. Rafu ya kulia ni ndefu na ina rafu Tano. Imejaa vitu. Sakafu ina vigai vyenye rangi.

Huu ni ukurasa kutoka kitabu cha mazoezi ya hisabati kwa watoto. . Unaonekana kuwa na masomo ya lesoni ishirini na leseni ishirini na moja. Kila somo Lina picha ya mnyama lesoni ishirini ina picha ya kiwavi na lesoni ishirini na moja ina picha ya mamba. kuna matatizo mbalimbali ya hisabati yakiwemo ya kujimuisha na kutoa.

Kwenye uwanja wa michezo, mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, anasaidiwa na mwanamme aliyepiga magoti karibu na magurudumu ya kiti hiyo. Mwanamke huyo anajiandaa kurusha kijiti katika mchezo ule wa kurusha mbali.

Watu wanashiriki tukio la michezo kwenye uwanja wa wazi, wanawake wawili wanashikana mikono huku wakikimbia pamoja, na wanawake wengine wameketi kwenye viti vya plastiki kando ya uwanja wa kukimbia.

Karatasi ya mtihani wa mwanafunzi ina maswali kutoka nambari ya nane hadi kumina nne, ambayo tayari ya mejibiwa. Maswali hayo yanaonekana kuwa ya somo ya CRE na mwanafunzi ameandika majibu yake kwa uangalifu.

Hii ni chati ya shule ya chekechea yenye rangi mbalimbali na michoro ya vibonzo ambayo imeizunguka, chati hio ina alfabeti kutoka a,b,c,d hadi z na imepambwa kwa rangi ya nyekundu.

Jengo hili ni refu linalofanana na shule, likiwa na kuta za rangi ya dhahabu au kahawia jano upande wa juu na rangi nyekundu undongo chini. Paa ni la bati, jengo lina madirisha mengi yenye nondo za chuma kwa ajili ya usalama na milango kadhaa yenye rangi ya blue

Kuna bango kwenye mlango umeandikwa hakuna kutoka kwa wanafunzi na ni onyo. Bango hili limewekwa katikati ya mlango huu. Mlango huo ni mkubwa wa kahawia na umetengenezwa kwa ustadi mzuri.

Huu ni ukuta wa darasani uliopambwa kwa cheti za herufi za alphabeti kwanzia ma hadi ra zimeandikwa kwa mtindo wa kishairi chini yake kuna kadi za majina ya mwezi Oktoba, Novemba na Disemba.

Bango hili jeupe limebandikwa kwenye mlango wa rangi ya machungwa. Juu ya bango kuna neno karibu kwa kingereza kwa herufi kubwa. Kila herufi ya neno karibu inaanza na sentesi tofauti, sentesi hizo zinaeleza sheria cha chumba.

Huu ni mlango moja wa rangi ya nyekundu ulio tengenezwa kwa mbao ukiwa umefungwa. Juu ya mlango kuna dirisha ndogo la kioo na upande wa kulia wa mlango kuna kizaza cha rangi ya shaba au dhahabu kwenye mlango kuna bango ndogo jeupe lenye maandishi meusi yanayosomeka. Ukuta unaozunguka mlango umetengenezwa kwa mawe yaliyo pangwa.

Jukuwani kuna watu waliovaa mavazi mekundu kabisa, wanaume na wanawake. Wanaume wamevaa kofia za blue zilizopambwa kwa mistari mieupe, kuna watu wawili walio kwenye viti vya magurudumu, na tukio hili linaonekana kuwa rasmi au la kijamii.

Wanariadha hawa wanne, wawili wakiwa mbele na wawili nyuma yao, wakikimbia kwenye wimbo, wa riadha. Wanariadha wakwanza kushoto, amevalia shati ya buluu, mwanariadha wapili amebalia shati ya nyekundu, mwanariadha wa tatu ni mwanamke na, amevalia shati ya nyekundu. Na mwanaume aliyenyuma kwa hao wawili, anavalia shati ya buluu.

Hivi ni viti vya shule, kiti kimefanywa kwa mbao na chuma, kina meza ndogo iliyounganishwa, kiti kiko kwenye sakafu ya vigai, kuna viti vinavyofanana nyuma, inaonekana kama darasa tupu, ni mahali pa kujifunzia.

Sehemu ya darasa imepambwa kwa herufi za alfabeti, zilizokatwa kwenye karatasi na kushikishwa ukutani. Herufi hizo ni kutoka ma hadi ka, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia.

Hili ni eneo la mazoezi ya viungo, mwanamke anafanya mazoezi na nyuma yake kuna chuma cha kunyanyua kwa mikono amevaa viatu vya michezo na nguo za michezo na ameketi kwenye benchi la mazoezi.

Hapa ni pahali pa watoto kuchezea. Kuna chuma za rangi nyekundu na nyeupe. Chuma hizi ziko katika sehamu mbili kando ya nyingine. Chini kuna nyasi na mchanga. Chuma hizo zimeshikilia viti ambavyo watoto huketi wakicheza mcheza wa kusukumana.

Hizi ni komputa mbili za mezani. Kila komputa ina skrini nyeusi na kibodi na kipanya. Kati ya komputa hizo mbili, kuna vitabu vitatu. Upande wa kulia kuna rundo la vitabu vyenye kurasa za rangi tofauti.